Darasa maalumu lililojaa akina mama watu wazima, pamoja na muuguzi aliyevaa mavazi meupe akiwa ni mtaalamu ambaye anawafundisha masuala mazima ya uzazi wa mpango kupitia vitabu na maelekezo yake.

Kikundi cha vijana na watu wazima, wanawake kwa wanaume, waliosuka na wasiosuka; wakiwemo kwenye semina maalumu ambayo inajikita moja kwa moja na uzalishaji na utunzaji wa mazingira pamoja na manufaa yake.

Kikundi cha watu wazima waliovalia mavazi nadhifu, yenye kupendeza wanawake kwa wanaume wakiwemo kwenye chumba maalum chenye marumaru nyeupe, mbele yao kuna meza iliyojaa tarakilishi au kompyuta mpakato, pamoja na vikombe kadhaa vya kahawa wakiwemo ndani ya semina maalum.

Kikundi cha wakina mama wajasiriamali, wakiwa wamevalia mavazi ya asili ya kitanzania ya jamii ya kimaasai, wakiwa kwenye mafunzo maalumu ya ushonaji kwa kutumia cherehani.

Kifaa maalumu chenye pande mbili kilichotengenezwa kwa lengo mahususi la kufurahisha na kuburudisha watoto ambapo wawili watakaa upande wa kushoto, wawili watakaa upande wa kulia na kucheza juu chini, juu chini.

Shule nzuri maalumu kwa ajili ya watoto yenye kupendeza. Watoto wakiwa kwenye bembea zenye rangi tofautitofauti wakifurahia na kuta zilizozunguka shule zina rangi na kuchorwa kwa michoro mizuri ya kuvutia, sakafu yenye ukoka wa kijani pamoja na miti imezunguka.

Shule nzuri ya kisasa ya watoto wa umri mdogo, ikipambwa kwa bembea kadhaa zenye rangi tofautitofauti, sakafu yenye ukoka wa kijani na michezo mingine mbalimbali kwa ajili ya kuwapa watoto wao furaha. Shule imezungukwa na miti ya kijani; iliyo katika pande zote mbili.

Kurasa ya kitabu inayoonesha wanafunzi kadhaa wa shule ya msingi, wakielekeza namna ya kuchana nywele, namna ya kuoga, namna ya kuosha nywele; na upande wa pili kukiwa na kipande cha sabuni, shati zuri iliyooshwa, kandambili pamoja na kitana cha kuchania nywele.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi akiwa darasani anafundisha aina tano za milango ya fahamu, kavalia mtandio wenye rangi ya bluu pamoja na maua meusi anatumia chaki nyeupe kuandika katika ubao mweusi.

Chumba kikubwa cha maabara kilichopo kwenye shule ya sekondari chenye madirisha makubwa kwa ajili ya kuruhusu hewa iingie ndani wakati wa majaribio, meza kadhaa zenye mabomba pande mbili kwa ajili ya kuoshea vifaa na sturi pamoja na viti.

Chumba kikubwa cha maabara kwa ajili ya kufanyia majaribio kwa shule za sekondari, chenye meza za mbao zaidi ya kumi pamoja na miguu ya chuma. Pia kuna mabomba kadhaa yaliyokuwa upande wa kulia wa chumba hicho kwa ajili ya kuoshea vifaa baada ya majaribio.

Mwalimu wa kike wa shule ya sekondari akiwa ndani ya chumba kikubwa cha maktaba kwenye kabati akitafuta kitabu cha kufundishia. Kavalia mtandio wenye rangi nyekundu na sakafu ya darasa hilo lina rangi ya damu ya mzee. Juu ya makabati kuna vitabu tofauti tofauti vya kufundishia.

Darasa la wanachuo wenye jinsia tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wamekalia viti vya mbao na viti vya chuma ambavyo vimepakwa rangi ya kijani, mbele ya darasa hilo kuna mhadhiri akiwa anafundisha ubao na ukuta mweupe.

Wanafunzi vijana wa kike wamevalia mashati yenye rangi ya chungwa, wakiwa darasani na mkufunzi wao kavalia joho jeupe, akifundisha masuala ya urembo pamoja na vipodozi.